Ofisi au chumba ambapo mtu mwenye nywele nyingi akishirikiana mkutano wa video kwenye tarakilishi ya mkononi. Mezani kuna vitabu, kalamu, panya ya tarakilishi, kikombe na taa ya mezani.

Chumba cha malazi chenye vitanda viwili tofauti na dirisha yenye pazia iliyo wazi kwa ajili ya kuleta mwanga kwa chumba hiki.

Mwalimu na mwanafunzi kwa tabasamu usoni mwao. Mwalimu anamsaidia mwanafunzi kupiga rangi juu ya karatasi huku viungu vitatu vya rangi vikiwa mezani.

Mazingira ya mafuzo au chuo. Mwalimu akimwelezea mwanafuzi darasani. Wanaangalia kwa pamoja karatasi ilhali nyuma yao kuna ubao na kule pembeni twaona watu wawili wakijadiliana.